Nguzo kubwa za umeme wa jua wa Ketrako zikisafirisha umeme kuvuka eneo la wazi na yenye nyasi chini ya anga ya blue . Nguzo hizi zinaonekana kuwa sehemu ya gridi kubwa ya usambazaji wa umeme nchini Kenya.

Nguzo kubwa ya umeme wa volti ya juu ikiwa imesimama thidi ya anga iliyozingukwa na uzio wa waya na mimea labda shamba la mahindi na majani mengine .Mbingu inaonekana ikiwa mawingu meupe machahe ikionyesha hali ya hewa ya jua.

Hiki ni kituo kikubwa cha kusambaza umeme. Kituo hiki kinamiundo mingi ya chuma, nyaya za umeme na vifaa vinavyotumika kusimamia na kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali, pia kunabendera chache karibu na jengo dogo upande wa kulia, kila kitu kikowazi chini ya anga ya bluu.

Kituo cha kupooza umeme kinachoonyesha nguvu na nyaya nyingi za umeme zinazosambaza nguvu. Miundo kama hii ni muhimu kwa usambazaji wa umeme nchini na kituo hiki kinaonekana kuwa kikubwa na cha kisasa.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme na vituo vidogo vya umeme vikiwa na mabomba ya mitambo mikubwa, kuonyesha miundo mbinu muhimu ya nishati. Hii inaashiria huduma za serikali na uwekezaji katika usambazaji wa umeme ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi.

Akiwa amesimama kwenye nyasi ndefu, akiwa haangalii moja kwa moja mbele bali upande fulani. Eneo hilo linaonekana kuwa wazi na lina mimea mingi, linaweza kuwa sehemu ya mbuga au hifadhi ya wanyama pori nchini Kenya. Inaonekana kama ni sehemu ya uangalizi au kuonyesha uhai wa wanyamapori katika mazingira ya asili.

Hili ni eneo la makazi duni yenye mazingira machafu sana. Kukiwa na rundo kubwa la takataka kando ya mkondo wa maji machafu. Nguruwe wawili wanaonekana wakitafuta chakula kwenye takataka. Hii inaashiria changamoto kubwa za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa taka.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia fulana za bluu zenye nebo wakiwa wamekusanyika kwenye miti iliyoandaliwa kwa ajili ya kupanda. Wengine wanaonekana wakiwa na zana za kupandia. Hii inaonekana kama tukio la upandaji wa miti au uhifadhi wa mazingira linaloendelesha mashirika au kampuni.

Makaazi mengi yaliyojengwa kwa mabati ya kutu na vifaa vingine visivyo rasmi na maandhari ya miti na mimea kuwa nyuma. Huu ni mtazamo wa kawaida wa makaazi duni au mitaa ya mabada.

Mwanaume mmoja huenda ni mzungu, akijaribu kukusanya chupa nyingi za plastiki na taka nyingine zilizotupwa mtoni au kwenye kingo wa mto. Taka hizo zimefunika kabisa eneo hilo, hili kuonyeshana tatizo kubwa la uchafu wa mazingira, labda katika mto wa Nairobi, hapa Kenya.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa fulana za manjano zinazongaa wakisimama karibu na mto au kijito kilichojaa uchafu . Wengine wanaonekana wakiwa na camera wakionyesha kua tukio hili linaweza kuwa shughuli ya kusafisha mazingira .

Jumba refu la kimataifa la mikutano ya Kenyatta, KICC . Jengo refu lenye umbo ya silinda, likiwa limezungukwa na bendera mbalimbali, hii inaashiria umuhimu wa jengo hili kwa mikutano na matukio ya kimataifa ingawa liko Nairobi.

Mwanaume akijaza maji kwenye madumu mengi ya rangi ya bluu na njano yaliyopangwa kwenye troli. Hii inaonyesha changamoto za upatikanaji wa maji safi na salama katika baadhi ya maeneo mbali mbali. Ni juhudi za watu kupata rasilimali muhimu.

Burudani ya kitamaduni ambapo kundi la wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya asili, wanatumbuiza kwenye ukumbi mkubwa. Kuna watazamaji wengi wamekaa kwenye viti vilivyoandaliwa, wakifurahia onyesho hilo. Hii inaweza kuwa ni hafla ya kitamaduni au sherehe ya jamii.

Twasira la karibu sana ya uso wa simba; ikionyesha manyoa yake yenye rangi ya dhahabu, kahawia na macho makali. Inaonyesha wazi pua yake, masharabu na maelezo ya ngozi. Ikisisitiza uzuri na ukuu wa mnyama huu wa mwitu. Ni mfano mzuri wa wanyama pori wanaopatika hususan hapa Kenya.

Tembo mdogo akicheza kwenye udongo mwekundu akijimwagia vumbi, watu wawili waliovalia makoti ya kijani nyuma wanaashiria kituo cha uhifadhi ,mandhari inaonekana kuwa ya asili yenye miti kwa umbali na kuna dalili ya maji au matope chini.

Simba wawili ndume na jike, wamelala kwenye nyasi ya kijani kibichi, karibu na mti mdogo. Simba ndume ana nywele nyingi shingoni. Hii inaashiria juhudi za uhifadhi wa wanyamapori, na usimamizi wa raslimali asili.

Mandhari ya kijani kibichi yenye miti na milima kwa mbali. Chini ya anga ya buluu yenye mawingu, hii inashiria uzuri wa mazingiria ya asilia na umuhimu wa uhifadhi wa rasilimali.

Kundi la twiga wengi, wakitembea kwenye nyika yenye nyasi ndefu, za kijani kibichi chini ya anga la buluu, lililo na mawingu meupe machache. Twiga wawili wakubwa wako mbele upande wa kushoto, huku Kundi kubwa zaidi la twiga wengi, wakiwemo wanyama wachanga, wakifuata nyuma yao kwenye njia ya udongo. Inaonyesha mazingira ya asili ya wanyamapori.

Kundi la watu, wakiwa wamevalia mavazi ya kimila ya kimasai, wakiwemo shuka nyekundu na vito, wamekaa na kusimama nje kwenye mazingira ya kijani, wakionyesha ulinzi kitamaduni na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira.

Simba ndume aliyekufa, amelala chini huku mwanaume aliyevaa sare za kijeshi akishika bunduki, labda baada ya kumpiga simba yule risasi. Nyuma yao tunaweza kuona mimea ya kijani kibichi.

Pundamilia wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi kavu na nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu na Milima. Hii inaashiria juhudi za uhifadhi wa wanyama pori na usimamizi wa mali asili nchini Kenya. Labda karibu na mbuga la wanyama.

Kundi la pundamilia wakiwa katika mbuga yenye nyasi, wakiwa wametanda mbele ya mandhari ya jiji yenye majengo marefu. Inaonekana kuwa mchana na anga lina mawingu kidogo. Kuna njia ya udongo, inayopitia katikati ya eneo hilo.

Msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi, ikionyesha uzuri wa asili. Katikati ya miti kuna muundo ambao unaofanana na mnara au jumba la miti, ikichanganyika vyema na mazingira ya msitu. Eneo hili linaashiria umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na raslimali ya asili.

Punda milia wawili wakila nyasi katika mandhari yenye nyasi ndefu huku jiji lenye majengo marefu likionekana nyuma yao, inaashiria umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori na usimamizi wa mali asili hasaa katika maeneo ambapo maisha ya mjini na wanyamapori hukutana.

Vifaru wawili, mmoja mkubwa mwingine mdogo, wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu zilizokauka katika mazingira ya wazi, pengine savannah . Vifaru hao wana pembe zao zinazoonekana wazi. Mandhari ya nyuma ina miti na milima.

Mto unaoonekana karibu na makaazi duni na taka zikionekana kando ya mto. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia ndefu kando ya mto. Mazingira yanaonekana kuhitaji kuhifadhi na usimamizi wa rasilimali asilia, hasa katika maeneo ya jijini ambapo usafi wa mazingira ni muhimu.

Mto uliochafuliwa sana ukiwa umejaa rundo kubwa la takataka. Kuna watu wanaofanya kazi ya kusafisha mto huo na kwa nyuma kuna makazi yasiyo rasmi. Inaonyesha hali ya uchafu na mazingira ya jitihada za kusafisha.

Mwanamke anayeweza kuwa jikoni wa jumuia au shule amesimama karibu na majiko makubwa matatu ya chuma yanayotumia kuni na makaa. Amevaa nguo za kawaida na aproni ya bluu na ukuta una tiles nyeupe. Inaonekana kama eneo la kupika kiasi kikubwa cha chakula.

Hifadhi ya Taifa ya Nairobi inaonyesha watalii ndani ya magari wakishuhudia simba jike karibu na barabara. Inaangazia umuhimu wa watalii wa wanyamapori na uhifadhi wa mazingira.

Kundi la watu wanne wazima, wawili wanaume na wawili wanawake, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya kahawia na rubber nyeupe, wakicheza kwenye jukwani chini ya hema jeupe. Wanaonekana kuwa wanafurahia na kutumbuiza. Baadhi ya watazamaji wakiwemo watoto, wanaonekana wamekaa mbele ya wakifuatilia burudani hiyo. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea, inaashiria utamaduni na burudani.

Rundo kubwa la taka za plastiki zilizotapakaa chini ya anga lenye mawingu. Hii inaashiria changamoto kubwa kwa usimamizi wa taka na uhifadhi wa mazingira ambapo serikali na jamii zinahitaji kufanya kazi pamoja kutafuta suluhisho endelevu.

Mbuni na kulungu wakitembea kwenye eneo la kijani kibichi lenye miti mirefu. Hii ina akisi juhudi za uhifadhi wa wanyama pori na mazingira ambapo mbuga na hifadhi zinahakikisha wanyama wanaishi kwa amani.

Mto unaonekana kuwa mchafu na venye taka zinazoelea. Kando ya mto kuna ardhi tupu baadhi ikiwa imechimbwa, au inaonekana wazi na mimea iliyokauka au iliyoota ovyo, kwa umbali majengo yanaonekana yakiashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na makazi ya watu au maeneo ya mjini.

Haya ni makaazi ya muda yaliyotengenezwa kwa mabati na matope yakiwa yamejengwa karibu karibu na barabara chafu yenye uchafu katikati. Huu ni mfano wa makaazi duni unaoshiria changamoto za mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia ambapo kwamba wa makaazi bora ni tatizo.

Mtu akifurahia karamu ya wazi, chini ya mti mkubwa, labda kwenye bustani. Hii ni maeneo ya asili na bustani. Ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira na kutoa nafasi za starehe kwa jamii.

Bwawa lenye utulivu likiwa na majengo yenye paa za kahawia zilizozungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Mazingira yanaonyesha utulivu na uzuri wa asili, yakipendekeza eneo zuri la starehe.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia fulana za salama na buti wakisafisha uchafu kutoka kwenye mto au mkondo wa maji uliochafuliwa sana. Wanafanya kazi kwa bidii wakiokota takataka nyeusi zikiwemo mifuko ya plastiki kutoka kwenye maji machafu. Nyuma yao kuna rundo kubwa la taka likionyesha ukubwa wa tatizo la uchafuzi wa mazingira.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi, kuna magari, mabasi la abiria, pikipiki na watembea kwa miguu. Maafisa wa trafiki wakiwa wamevalia sare zao za manjano na nyeusi wakionekana wakisimamia trafiki. Majengo na miti yanaonekana nyuma.

Barabara yenye shuguli nyingi iliojaa magari na watu wakitembea huku majengo na miti vikiwa vimetawanyika kwa mbali. Hii inakisi hali ya usafiri na miundo mbinu ya barabara ambayo ni muhimu kwa biashara na mawasiliano.

Barabara kuu ikionyesha madaraja ya watembea kwa miguu ambayo husaidia usalama. Inaonyesha jinsi serikali inavyoboresha miundombinu kwa usafiri wa umma na usalama barabarani.

Gari la uchukuzi wa umma nchini Kenya likiwa limeegeshwa barabarani kuna mabango yanayoashiria njia mbalimbali za usafiri kama Nakuru, Meru, Chuka yakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha mabasi na teksi.

Barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari yakipita na alama za barabarani zinaonyesha maelekezo mbalimbali. Pia kuna jengo refu la kisasa linaloonekana upande wa kulia. Hii inaashiria miundombinu bora ya usafiri wa umma na maendeleo.

Gari kubwa la abiria lenye viti vilivyoonekana kutumika vizuri kupitia madirisha. Barabara ya udongo inaonekana ikionyesha mazingira ya vijijini au ya safari. Gari hili linaweza kutumika kwa usafiri wa watu au mizigo kama inavyofaa kwa safari za barabarani.

Bango kubwa lenye maandishi SM Super Metro na namba nne liliorodhesha maeneo kama Ngong Road, Optic Hospital, Kabiria Satellite inaonekana kama ni daladala au basi la usafiri wa umma hapa Kenya. Kuna majengo na magari nyuma na watu kadhaa wanaonekana chini ya bango.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likionyesha gari la abiria la NNK Shuttle , imeegeshwa kando ya barabara. Watu wawili wanaonekana wakishirikiana karibu na mti, huku shughuli za usafiri wa umma zikiendelea kwa nyuma.

Basi kubwa la abiria la rangi ya zambarau lililoandikwa connection likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye udogo. Abiria wanaonekana wakishuka na kupanda basi huku watu wengine wakitembea karibu. Mandhari ina miti mikubwa ya kijani kibichi na majengo kwa mbali ikionyesha eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari yaliyopaki watu wakitembea na majengo ya kibiashara. Kuna bango kubwa la Meiso Classic Sacco Meru Express Shuttle likionyesha huduma za usafiri wa umma zinazopatikana hususani safari za kuelekea meru kutoka jijini. Hali inaonyesha shughuli za usafiri mijini.

Matatu iliyopambwa ikiwa kituo cha usafiri wa umma na abiria wakipanda na kushuka. Matatu hizi ni muhimu kwa usafiri wa umma wa kila siku wa wakazi zikiwakilisha utamaduni wa usafari wa umma nchini Kenya na hapa jijini.

Barabara kuu, pana, ikiwa na magari machache yanayopita. Juu ya barabara kuna daraja refu, la watembea kwa miguu, lenye rangi ya bluu na kijani kibichi. Kando ya barabara kuna miti na mabango ya matangazo kwa umbali. Inaonekana kama barabara ya Thika superhighway , kutokana na muundo wa daraja, na upana wa barabara.

Matatu yenye rangi ya njano na nyekundu ikiwa na michoro ya Chicago Bulls na maneno to the world . Abiria wanaonekana wakishuka na kupanda huku watu wengine wakizunguka eneo hilo. Inaonekana kama kituo cha basi kinachotumika kwa usafiri wa umma.

Brabara kuu yenye magari yakitembea. Kuna mabango ya kuongoza magari, yanayoashiria maeneo mbalimbali. Pia kuna basi la buluu upande wa kushoto na majengo marefu upande wa kulia. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na mawingu machache.

Basi la metro la buluu likiwa limeegeshwa huku watu wakisubiri au wakipanda. Basi hili linaonyesha mojawapo ya huduma za usafiri wa umma zinazopatikana mjini ikiwasaidia wakaazi kusafiri kwa urahisi.

Basi iliyopambwa na rangi nyingi, aina maarufu ya usafiri wa uma nchini Kenya, inayohudumia ruti za maeneo mbali mbali. Mandhari ya nyuma yanaonyesha barabara yenye shughuli nyingi mjini , ikiwa na matatu nyingine na watu. Hali inaonyesha mazingira ya usafiri katika eneo la mji.

Shughuli nyingi katika kituo cha mabasi ambapo watu wanapanda na kushuka matatu huku baadhi wakiwa wamebeba mizigo. Hii inaakisi huduma za serikali na umuhimu wa usafiri wa umma katika kurahisisha harakati za watu na biashara mijini.

Basi la abiria la Kenya, lenye rangi ya kijani na manjano, likiwa limeegeshwa barabarani ina namba na njia arobaini na sabini na orodha ya maeneo kwenye mabango. Mwanaume amesimama mbele yake.

Kundi la Karibu na barabara hapa Kenya, mtu moja labda konda wa matatu ameshikilia magoro ya namba nne na orodha ya maneno kama ngongo road na kileleshwa pamoja na bei ya 50 inaonekana ni kituo cha matatu chenye watu wakisubiri usafiri.

Barabara kuu, yenye magari yanayo pita na daraja ya watembea kwa miguu na rangi ya njano likivuka juu ya barabara. Kuna lori la njano lenye tangi la maji likionekana likitembea barabarani. Watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya watembea kwa miguu kwa upande wa kulia.

Shughuli nyingi za usafiri wa uma unaendelea jijini zikionyesha mabasi, matatu na watu wakibeba mabango yanayoonyesha namba za njia na maeneo wanayoenda. Hii inaonyesha huduma za usafiri zinazopatikana jijini na jinsi zinavyowasaidia wakazi kusafiri.

Basi dogo la abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu nchini Kenya. Basi hili lina rangi ya kijivu na zambarau, na linaonekana kuwa limeegeshwa barabarani katika jiji. Kuna watu wanatembea karibu na basi hilo. Juu ya kioo cha mbele kuna namba saba na forty , ambazo kwa kawaida huonyesha njia au namba ya basi.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na basi la kijani la Runa Sacco na magari mengine. Majengo marefu yanapakana na barabara pande zote mbili, yakionyesha biashara mbalimbali na mabango ya matangazo ikiwemo duka la mitumba. Anga inaonekana kuwa na mawingu.

Basi la abiria likiwa na rangi ya buluu na njano, likipakia au kushusha abiria barabarani. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na basi na kuna mabango, miti na majengo mengine nyuma.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na basi la umma la rangi ya bluu na manjano limepaki kando ya barabara huku watu wengi wakitembea. Hali hii inaakisi shughuli za usafiri wa umma katika maeneo ya miji, likiwasaidia wakazi kusafiri.

Eneo la mji lenye shughuli nyingi, kukiwa na matatu nyeupe iliandikwa Mololine Sacco na mabasi mengine. Watu wengi wanasubiri au wanapenda usafiri wa umma huku vibanda vya kibiashara na mabango yakionekana nyuma. Hii inaonyesha shughuli za kila siku za usafiri wa umma.

Hii ni matatu yenye rangi ya njano na nyekundu, likiwa na michoro ya kuvutia na linaonekana limejaa abiria. Mtu mmoja anaonekana akisamama nje ya mlango wa matatu, akionyesha shughuli ya usafiri wa umma. Hii inaashiria utamaduni wa matatu kama usafiri.

Maafisa wa trafiki, wakiendesha shughuli zao barabarani, Wakisimamia mtiririko wa magari. Inaonyesha umuhimu wa huduma za serikali katika kudhibiti usafiri wa umma na kuhakikisha usalama barabarani kwa wakazi wa mijini.

Msongamano wa magari na watu, matatu nyekundu ya SACCO ya Prudence baraka iko barabarani huku watu wakisafiri na maduka yanaonekana kando ya barabara. Inawakilisha uhai na changa moto za usafiri wa uma katika jiji.

Hii ni matatu nchini Kenya, gari la usafiri wa umma lenye rangi ya kuvutia. Inaonekana limeegeshwa kando ya barabara karibu na kituo cha mafuta. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama karibu kuashiria shughuli za kila siku. Kwa jumla hii inatoa taswira halisi ya maisha.

Matatu yenye rangi ya machungwa na michoro mingi iliyopakiwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanatembea na kusimama karibu na matatu hiyo, huku majengo ya biashara yakionekana nyuma, inaonyesha mandhari ya maisha ya jijini ya Kenya.

Barabara kuu labda Thika Superhighway iliyojaa magari na watu wakitembea, inayoonyesha miundombinu muhimu ya usafiri wa umma na barabara hapa Thika. Ambayo inasaidia kupunguza msongamano wa magari na kuunganisha maeneo mbalimbali kwa urahisi.

Eneo la kituo cha basi kilichojaa watu na magari, hasa matatu za abiria zenye rangi na michoro tofauti. Watu wanapanda na kushuka matatu, huku wengine wakitembea kwenye barabara hizo, magari mengine kwa nyuma. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi, za usafiri wa uma katika eneo la mjini.

Ni kituo cha matatu na mabasi yenye shughuli nyingi, kuna matatu kadhaa ikiwemo matatu nyeupe na mistari ya majano ma machungwa , zikipakia abiria. Watu wengi wamekusanyika karibu na magari, wengine wakiwa wamevalia nguo za kazi. Nyuma kuna majengo marefu na mabango ya biashara yakioonyesha mazingira ya jiji.

Rundo la mabomba meusi yenye mistari ya buluu, yaliyowekwa kwenye eneo la ujenzi lenye mchanga. Mabomba hayo yanatumiwa kwa usambazi wa maji na usimamizi wa taka. Yanalala juu ya ardhi chafu, kwa nyuma kuna majengo na vifaa vizito vya ujenzi kwashiria mradi mkubwa wa miundombinu.

Haya ni mabomba makubwa ya ujenzi yaliyolala ardhini. Mwonekano wao unaashiria mradi mkubwa wa miundo mbinu. Uwezekano mkubwa ni kwa ajili ya usambazaji wa maji au usimamizi wa taka. Hii inaonyesha maendeleo ya miundo mbinu katika eneo hilo.

Udongo uliotatizika na bomba la maji, likipita katikati yake. Labda kutokana na shughuli za ujenzi au matengenezo ya miundombinu ya maji. Hii inaashiria juhudi za kuboresha au kudumisha huduma za maji, na usimamizi wa taka.

Mabomba ya pvc zimo kwa usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Yanadhaminiwa kwa uimara ,ustahimilivi wa kutu na gharama nafuu yakiwa na miradi ya miundo mbinu.

Mabomba makubwa, machafu, na ya kutu yakiwa yamewekwa kando ya barabara, labda yakisubiri ukarabati au kubadilishwa. Hii inaashiria miundo mbinu inayohusiana na huduma za maji na usimamizi wa taka, ikionyesha umuhimu ya uwekezaji katika mifumo bora ya usambazaji wa maji na takataka katika maeneo wazi.

Eneo la ujenzi ambapo ardhi imechimbwa sana na kutengeneza mifereji mikubwa. Mashine ya kuchimba udongo unaonekana kando. Huu unaweza kuwa mradi wa usambazaji wa maji au usimamizi wa taka.

Rundo la mabomba makubwa ya chuma yenye kutu kidogo yametupwa kwenye nyasi yakiwa na miisho ya kuunganishiwa yakionyesha yalikuwa sehemu ya mfumo mkubwa wa mabomba labda kuajiri usambazaji wa maji au usimamizi wa taka

Mwanamke akichota maji safi kutoka kwenye bomba akiwa amevaa fulana ya usalama na glavu. Anaonekana kuwa na furaha na ameridhika na maji yanayotiririka huku watu wengine wakimwangalia kwa nyuma. Hii inaashiria upatikanaji wa maji safi na salama.

Lori kubwa la bluu na nyeupe lilikuwa limejaa mifuko ya taka nyeupe. Lori hilo limeandikwa Let's make Eastleigh Green and clean na nembo ya zanox. Karibu na lori kuna mtu anayeonekana kuwa mfanyi kazi na mbele yake kuna uzio wa chuma na barabara . Kwa umbali, majengo na miti vinaonekana.

Huu ni mto wenye maji yanayotiririka kwa kasi na kuunda maporomoko madogo ,maji haya yanapita mawe mengi makubwa na madogo na kuna mimea ya kijani kibichi ikiota pembeni mwa mto, maji haya yanaonyesha uzuri wa asili na huenda yanatumika kama chanzo muhimu cha maji katika eneo hili.

Rundo na mabomba meusi, yaliyovirigishwa tayari kutumika. Mabomba haya hutumika sana katika miradi ya usambazaji wa maji, umwagiliaji na usimamizi wa taka nchini Kenya. Urahisi wao wa kusafirisha na kudumu kwao huwafanya kuwa muhimu katika kuhimarisha miundo mbinu ya maji na usafi, hasa katika maeneo ya vijijini na mjini.